Kifaaa maalumu cha kutoa fedha kimewekwa kwa imara na kinadhihirisha matangazo mbalimbali. Hii inarahisisha wateja kupata huduma za kifedha, kwa haraka na kwa urahisi.

Watu wengi wamekusanyika Katika jengo lililopambwa na mapambo na limesheheni vinywaji mbalimbali. Wakifurahia starehe na burudani, jambo linaloongeza mvuto wa baa na kurahisisha huduma bora.

Magari mapya yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka la wauzaji wa magari, yakivutia wateja kwa rangi na muundo wao mzuri wa kisasa.

Gari jipya limeegeshwa nje ya sanduku maalumu, likiwa tayari kuonyeshwa kwa wateja wanaotaka kulinunua. Hii huwasaidia wauzaji wa magari kuongeza kipato chao.

Magari mengi ya kisasa yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo, jambo ambalo hurahisisha wateja kuchagua na kununua gari wanalotaka kwa urahisi zaidi.

Magari mengi mapya yamewekwa kwenye jengo kubwa, hii inasaidia kuvutia wateja na kuongeza biashara ya wauzaji wa magari kwa urahisi zaidi.

Gari jipya la kisasa limepakiwa pamoja na magari mengine ndani ya jengo kubwa, hii inawapa wateja fursa ya kuchagua gari bora kwa urahisi.

Mzungu amesimama mbele ya duka lenye mabango yenye rangi angavu na picha za maziwa. Hii huongeza wateja na kuhamasisha matumizi ya bidhaa za maziwa safi.

Mteja amesimama nje ya duka, lililopambwa na mabango yenye rangi ya kuvutia. Jambo linalovutia wateja na kusaidia kuongeza mauzo ya bidhaa za maziwa.

Kifaa cha kisasa cha kuhifadhia na kuuzia maziwa, kimewekwa ndani ya duka likiwa safi na lenye viwango tayari kuhudumia wateja wanaohitaji bidhaa hizo.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya duka huku mwingine akipima maziwa kwenye chupa ndani ya duka, hatua inayohakikisha ubora na usafi wa bidhaa za maziwa kwa wateja.

Mwanaume amesimama mbele ya kifaa cha kuhifadhia na kuuzia maziwa ndani ya duka hii husaidia kuhifadhi ubora wa bidhaa na kurahisisha uuzaji kwa wateja.

Mfanyakazi anaendesha kifaa cha kuhifadhi na kuuza maziwa kwa uangalifu ndani ya duka kuhakikisha maziwa yanabaki safi kwa wateja ili kudumisha ubora wake,

Kifaa maalumu cha kuuzia maziwa kimewekwa imara na mteja anajaza kikombe chake kwa uangalifu, hii huwezesha uhifadhi salama wa maziwa na upimaji wa kiasi halisi kwa mteja.

Ndani ya duka kifaa cha kuhifadhi maziwa, kimewekwa kwa usahihi na kina matangazo yaliyoandikwa kwa mvuto ili kuvutia wateja wengi katika duka hilo.

Mabango makubwa mengi yamewekwa kwenye duka, yakitangaza huduma na bidhaa za maziwa kwa wateja wanaopita katika duka hilo.

Kifaa cha kisasa cha kuhifadhi na kuuza maziwa kimekwa dukani, kikiwa na uwezo wa kutunza ubora wa maziwa muda wote.

Mteja yupo nje ya duka lililopambwa kwa matangazo mengi, jambo linalowavutia wanunuzi na kusaidia kukuza mauzo za bidhaa zao za maziwa, kwa kuonesha upatikanaji wa bidhaa bora na safi.

Matangazo yenye rangi na picha vimebandikwa kwenye ukuta wa duka la maziwa, huku mwanaume akiwa ndani akipata huduma hiyo kwa umakini mkubwa.

Ndani ya jengo kuna kifaa kikubwa cha kuhifadhi na kuuza maziwa, kikihakikisha maziwa yanabakia safi na Salama kwa wateja muda wote.

Vifaa viwili vilivyopambwa kwa matangazo ya kuvutia, vinatumika kuhifadhi na kuuza maziwa ndani ya duka. Hii huchangia kuhifadhi ubora wa maziwa na kuvutia wateja, ili kuongeza mauzo na ufanisi.

Kifaa cha kuhifadhi na kuuza maziwa huweka katika duka hukakikisha maziwa yanabaki safi na yenye ubora.

Wateja wamejipanga vizuri karibu na kifaa cha kuhifadhia na kuuza maziwa, huku wakipata huduma bora na bidhaa safi, jambo linaloongeza uaminifu na mauzo ya duka la bidhaa za maziwa.

Ndani ya duka, kifaa cha kuhifadhi na kuuza maziwa kinasaidia kuhifadhi ubora wake na ubaridi wa maziwa kabla ya kuuza kwa wateja.

Kifaa maalumu cha kuhifadhi na kuuza maziwa kimewekwa nje ya duka na kubandikwa matangazo ili kusaidia wateja kupata huduma kwa urahisi na kuvutia wateja wengi, hivyo kuongeza mauzo ya bidhaa za maziwa sokoni.

Kifaa cha kuhifadhi na kuuza maziwa, kimewekwa ndani ya duka kikihakikisha maziwa yanabaki safi na baridi kwa wateja ili kuhifadhi ubora wake.

Kifaa cha kuhifadhia na kuuzia maziwa, kimewekwa imara na kubandikwa matangazo yake. Kinarahisisha uhifadhi wa bidhaa na kuvutia wateja katika maduka ya maziwa.

Duka la bidhaa za maziwa lina bango kubwa limewekwa, ikidhihirisha na kuonyesha huduma na bidhaa zinazopatikana ndani, ili kuvutia wateja kuingia na kununua bidhaa hizo.

Mbele ya duka lenye matangazo makubwa, binti amesimama akiwa tayari kuwakaribisha wateja wa bidhaa za maziwa.

Mwanamke amesimama mbele ya kifaa cha kuhifadhi na kuuza maziwa akiwa amevaa sare maalumu, jambo linalodhihirisha taaluma na ufanisi katika huduma za maduka za bidhaa za maziwa.

Duka lenye watu ndani wakinunua bidhaa za maziwa, huku nje yakiwa yamebandikwa matangazo mbalimbali yanayoelezea huduma na bidhaa zinazopatikana hapa.

Wateja wamesimama nje ya duka lenye kifaa maalumu cha kuhifadhi na kuuza maziwa, wakisubiri huduma kwa utaratibu mzuri.

Wateja wamesimama nje ya duka lenye matangazo mbalimbali ya bidhaa za maziwa, jambo ambalo huwapa taarifa za awali na kuwasaidia kuchagua kwa busara kabla ya kuingia kununua bidhaa hizo.

Kifaa maalumu cha kuhifadhi na kuuza maziwa, kimewekwa ndani ya duka chenye mabango ya matangazo kuhakikisha maziwa yanabaki safi na kuvutia wateja, hivyo kukuza mauzo na ubora wa huduma hii.

Nje ya duka lenye mteja ndani, mabango makubwa yamewekwa kuvutia wateja na kuonyesha huduma za maziwa zinazopatikana Katika duka hilo.

Kifaa cha kuhifadhia na kuuzia maziwa kimewekwa nje na kupambwa matangazo yenye rangi na kuvutia. Kuhifadhi huduma ya maziwa na kuvutia wateja, hivyo kuongeza faida kwa mmiliki wa duka hilo.

Mteja anaingia kwenye duka lililopambwa na mabango makubwa nje yakionyesha huduma zinazopatikana. jambo linalomrahisishia kujua bidhaa na kuvutia wateja wengi ili kuongeza mauzo ya bidhaa za maziwa.

Ndani ya banda la maziwa watu wawili wanajishughulisha na huduma na usambazaji wa bidhaa kwa wateja na kuleta ufanisi katika sekta hii.

Kifaa cha kuhifadhia maziwa kipo ndani ya duka lililopambwa na mabango ya matangazo yenye rangi za kuvutia. Lina wahudumia wateja kwa kuhifadhi maziwa safi na yenye ubora.

Mwanaume amesimama ndani ya duka lililojaa bidhaa mbalimbali za maziwa jambo linalorahisisha huduma kwa wateja na kuongeza mauzo ya bidhaa bora sokoni.

Kifaa kilichowekwa ndani ya duka kikiwa na matangazo ya maziwa hatua inayosaidia kutangaza bidhaa na kuhamasisha wateja kununua kwa uelewa zaidi.

Duka limejaa makochi na vitanda vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri likiwahudumia wateja kwa bidhaa za samani zenye ubora na kuongeza kipato cha wauzaji wa samani.

Kitanda chenye ngazi kimepakwa rangi nzuri na kupangwa kwa mpangilio zikitoa chaguo bora za samani zinazofaa kwa nafasi ndogo na kuongeza mandhari ya vyumba.

Samani nyingi na mapambo ndani ya duka kubwa huvutia wateja na kuwawezesha kuchagua kwa urahisi, hivyo kuboresha mandhari ya makazi na kuongeza mauzo kwa wauzaji wa samani hizi.

Meza na makochi ya kisasa yamepangwa mizuri ndani ya jengo, linalouza samani huwapa wateja nafasi ya kuchagua samani zenye ubora na zinazolingana na ladha ya nyumba zao.

Wanaume wawili wanafanya kazi ya kukata mbao nje, huku wakivalia mavazi yao maalumu. Shughuli inayosaidia kutengeneza samani bora na kutoa ajira kwa jamii.

Mwanaume anaangalia kwa umakini makochi yaliyopangwa nje ya duka la samani, akitafuta chaguo bora kwa matumizi yake, akithamini ubora wa bidhaa hiyo.

Viti vingi vilivyo zungukwa na meza kubwa ya kulia chakula vikiwa nje ya duka kurahisisha na kuvutia wateja kuchagua samani bora na hivyo kuongeza mauzo kwa wauzaji wa samani.

Samani nyingi na mapambo ndani ya duka kubwa kuvutia wateja na kuwawezesha kuchagua kwa urahisi, hivyo kuboresha mandhari ya makazi na kuongeza mauzo kwa wauzaji wa samani.

Makochi ya kisasa yamepangwa vizuri ndani ya jengo la kuuzia samani, hii huwapa wateja nafasi ya kuchagua samani ambazo zimewavutia na zinazolingana na ladha zao, za majumbani mwao.

Nje ya duka la samani makochi yamewekwa kwa utaratibu, ili kuvutia wateja, na kuwaonyesha ubora wa bidhaa wa aina tofauti za samani.

Ndani ya duka samani za kila aina zimepangwa pamoja na mapambo, zikionyesha ubora na uzuri wa bidhaa kwa wateja ili kupendezesha nyumba zao.

Viti na makochi ya kisasa, yamepangwa vizuri ndani ya jengo la kuuza samani. Hii uwapa wateja sehemu ya kuchagua samani zenye ubora na zinazolinga, na ladha zao za nyumbani.

Mwanamke anakata mbao kwa ustadi mkubwa, nje ya duka la samani. Akitengeneza vipande bora kwa ajili ya kutengeneza meza na viti na samani nyingine.

Makabati madogo yenye rangi ya kuvutia na sanduku la kuhifadhia vitu, kuongeza ufanisi wa kuhifadhi na kuvutia wateja, hivyo kuongeza mauzo kwa wauzaji wa samani hizi.

Makochi ya kisasa yamepangwa vizuri nje ya jengo la kuuza samani. Hii huwapa wateja nafasi ya kuchagua samani zenye ubora na zinazolingana na ladha zao.

Makochi mengi yamepambwa vizuri ndani ya duka pamoja na meza yenye mapambo, hali inayorahisisha wateja kuona ubora wa bidhaa na kufanya maamuzi ya ununuzi kwa urahisi.

Mapokezi ya hoteli yamepambwa kwa thamani nzuri mapambo ya kipekee na taa zinazong'aa zinazochangia mazingira ya kuvutia wateja.

Wateja ndani ya mgahawa ulio na mapambo na samani mbalimbali, wakifurahia huduma zinazotolewa katika mazingira ya kuvutia na ya kisasa.

Sehemu ya mapokezi kuna mteja anaelezewa kwa upole na wafanyakazi waliovalia sare rasmi, jambo linalowahamasisha wageni kuhisi furaha na kuridhika na huduma bora katika hoteli hiyo.

Mteja anakagua bidhaa kwa makini ndani ya duka dogo huku, muuzaji akisubiri kwa subira kutoka huduma bora kwa tabasamu.

Duka lililojaa mazao mbalimbali yaliyopangwa kwa uangalifu. Muuzaji akiwa ameketi kando akiwakaribisha wateja. Hii hurahisisha upatikanaji wa bidhaa za kila siku kwa wakazi wa mtaa huo.

Wakulima wamepanga madebe yaliyojaa nyanya sokoni, huku wakiuzia wateja wanaopitapita kwa nyuso za furaha. Hii huwezesha wakulima kupata soko la moja kwa moja na kuongeza kipato bila kupita madalali.

Muuzaji anapanga bidhaa zake kwa uangalifu kwenye vyombo maalumu sokoni, hatua inayovutia wateja na kuongeza mauzo kwa kuhakikisha bidhaa zinabaki safi na salama, na zikiwa katika mpangilio mzuri.

Nyanya zimepangwa kwa mafungu tofauti kwenye vibao vinavyoonyesha bei zao huku muuzaji akiziangalia kwa makini, ili kusaidia wateja kuchagua bidhaa kwa urahisi na kuimarisha usimamizi wa mauzo.

Watu wapo katika duka lililosheheni bidhaa zilizopangwa kwenye magunia na rafu, wanafurahia urahisi wa ununuzi. Jambo linaloongeza ufanisi na hurahisisha huduma sokoni.

Mwanamke anapanga ndizi kwa mpangilio mzuri sokoni, akivutia wateja kwa usafi na utaratibu wa bidhaa zake katika nafasi yake bora.

Muuzaji amezungukwa na bidhaa mbalimbali za mazao huku akimpimia mteja nyanya kwa uangalifu ndani ya rambo, ili kuhakikisha ununuzi wa bidhaa bora na kuimarisha usalama wa chakula kwa wateja.

Wahuzaji wamesimamisha meza zao zikiwa zimejaa mazao safi ya shambani huku wakisubiria wateja kwa tabasamu. Hii imeongeza kipato cha familia na kukuza biashara ndogo ndogo vijijini na mijini.

Katika banda mteja anapokea mboga za majani kwa mikono kutoka kwa muuzaji akidhihirisha ushirikiano mzuri wa biashara ili kumuongezea kipato muuzaji huyo.

Mwanamke akiuza mazao kama vitunguu na vinginevyo sokoni anapata kipato kinachoboresha maisha yake, huku mpangilio mzuri ukivutia wateja wengi zaidi, katika soko hilo.

Wauzaji wengi sokoni wakiuza bidhaa mbalimbali kwa wateja, ili kuchangia upatikanaji wa mazao safi kwa bei nafuu na kuimarisha uchumi wa soko.

Ndani ya banda lililopo kwenye jengo la kibiashara, mteja yupo tayari kupokea huduma kuchagua bidhaa kwa rahisi huku akielekwezwa na muuzaji wa banda hilo

Mnunuzi ameweka bidhaa zake kwa utaratibu mzuri, hatua inayosaidia kuongeza ufanisi wa biashara, na kurahisisha ununuzi wa wateja katika masoko.

Muuzaji amesimama katikati katika duka, akiwahudumia wateja huku bidhaa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri. Hii hudhihirisha utaratibu na usimamizi bora wa biashara.

Bidhaa zilizopangwa kwa mpangilio mzuri katika banda zinawavutia wateja, na hurahisisha wateja kuchagua bidhaa anazozitaka, ya rahisi na kwa uangalifu mkubwa.

Wateja wengi wako ndani ya duka la kuuza vyombo wakichagua bidhaa mbalimbali, hali ianyochochea ushindani wa kibiashara na kuongeza kipato kwa muuzaji.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akitumia tarakishi ya mezani huku akiwa anatabasamu. Na bango kubwa nyuma yake, huku likionyesha msaada unaotolewa katika huduma za mikopo midogo.

Duka linalotoa huduma za fedha kupitia simu lenye bango lililoegeshwa nje. Hupatia na kurahisha kwa haraka kwa wateja hivyo kuboresha maisha yao na kuongeza ushawishi wa huduma hizo katika jamii.

Kifaa cha kutolea fedha kimewekwa imara ikirahisisha miamala ya kifedha ikiongeza upatikanaji na huduma hii kwa watu wa maeneo mbalimbali.

Mwanaume amesimama kwa tabasamu mbele ya nyumba yenye muundo wa kisasa akionyesha furaha na kuridhika na nyumba hiyo ya hadhi ya juu.

Uzio umezunguka majengo mengi ya kisasa ya mtaa huo, ukitoa hisia ya usalama na mandhari ya mtaa wa kisasa, uliopangiliwa vizuri.

Rafu zimejaa nguo za aina tofauti, ndani ya duka kubwa, zikiweka mazingira safi na yenye mvuto kwa wateja na kuchagua bidhaa kwa urahisi.

Duka limepangwa vizuri na pochi za kung'aa pamoja na mikanda, likiwahudumia wateja kwa bidhaa zenye mitindo ya kisasa katika vituo vya ununuzi.

Wateja wengi hujipatia mahitaji yao ndani ya jengo lenye maduka mengi, jambo linaloongeza biashara na uchumi wa eneo hilo.

Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali ndani ya duka na taa za kung'aa zikiangaza eneo lote kwa mwangaza wa kuvutia, Likivutia wateja wengi katika duka hilo.

Mkusanyiko mkubwa wa watu pamoja na mpangilio mzuri wa bidhaa kama mikoba, viatu huchangia ongezeko la mauzo na kurahisisha ununuzi katika maduka makubwa.

Ndani ya duka lililojaa mavazi ya aina nyingi, wateja wanachagua kwa makini huku mlinzi akiwa mlangoni akihakikisha kila kitu kinaenda kwa usalama.

Duka kubwa lenye bango la nje linaonyesha maandishi na picha zinazovutia, huku ikielezea huduma vizuri na kuvutia wateja, jambo linaloongeza mauzo na kuimarisha biashara.

Bidhaaa mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye rafu ndani ya duka kubwa, hali inayo rahisishia wateja kupata bidhaa bora kwa urahisi.

Mteja amesimama mbele ya sehemu ya ndani ya duka kubwa, akiangalia kwa makini bidhaa alizokusudia kununua. Hii huwasaidia wateja kupata uhuru wa kuchagua bidhaa bora, kulingana na ubora na bei zake.

Mteja aliyesimama mbele ya rafu akitazama bei ya bidhaa akitafuta bidhaa yenye ubora na bei inayomfaa, ili apate thamani kwa pesa zake na kuepuka kupoteza fedha kwa matumizi yasiyo yalazima.

Wateja wawili wakiwa dukani, wakichagua bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu na bei zao kuonyeshwa kwa uwazi. Jambo linalorahisisha ununuzi na kuongeza kuridhika kwa wateja, katika maduka makubwa.

Bidhaa nyingi zimepangwa kwa, mpangilio mzuri katika rafu na wateja wakijiingiza katika duka hilo, hatua inayo rahisisha ununuzi na kuongeza kuridhika kwa wanunuzi.

Bidhaa za mazao, zimepangwa vizuri katika rafu, huku zikionesha bei zao, zikifanya ununuzi kuwa urahisi na wenye mpangilio mzuri wa wateja.

Mteja amesimama ndani ya duka akizungukwa na bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika rafu, akichagua bidhaa anazohitaji kwa uangalifu na urahisi.

Bidhaa nyingi zimepangwa vizuri katika rafu, huku wateja wakizunguka katika duka hilo. Jambo linaloongeza ufanisi wa biashara na kurahisisha upatikanaji wa mahitaji ya kila siku.

Duka limejaaa bidhaaa za mazao kwny rafu, likionyesha bango linalodhihirisha kuuza matunda na mboga, huku wateja wakiwa ndan na kufanya manunuzi.

Bidhaa zilizopangwa vizuri kwenye rafu katika jengo kubwa lenye taa nyingi huwezesha wateja kuchagua kwa urahisi na kuvutiwa na bidhaa hivyo kuongeza mauzo katika maduka makubwa.

Kwenye jengo kuna duka kubwa lililoshamiri bidhaa mbalimbali zilizopangwa katika rafu, huku nje kukiwa na bango kubwa linaloonyesha bidhaa zinazouzwa katika duka hilo.

Mteja anachukua mkate kutoka kwenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, jambo linaloongeza huduma bora na urahisi wa upatikanaji wa mahitaji katika maduka makubwa.